Kuna umati wa watu umezagaa kila sehemu ya eneo hili , upande wa kulia kunaonekana mabaki ya gari na kuna mwanaume mmoja mweusi aliyevalia shati nyekundu lililochafu. Upande wa kushoto kunaonekana gari aina ya Semi trailer iliyoandikwa DANGER PETROLEUM huenda ni ajali ilifanyika.

Upande wa mkono wa kushoto kuna barakoa ya rangi ya samawati. Kuna chupa ya dawa iliyoandikwa "Yellow Fever" yaani homa ya manjano. Kuna chupa nyingine ya dawa ambayo haina maandishi. Kisha kuna chupa nyingine ya dawa amabayo haina rangi. Mbele ya chupa hizi tatu, kuna sindano.

Kuna tanki la rangi ya samawati lenye maandishi nyeupe. Kuna wanafunzi watatu wakiwa wamepiga foleni ili kupata maji kutoka kwenye tanki hilo. Pembeni kuna mwalimu amesimama akiwa anawatazama.

Huu ni mto. Na kwenye mto huu kuna wanaume wawili mmoja amepanda bodaboda na wa pili anamsukuma aliyepanda kwenye bodaboda. Mwanaume ya huyo anayemsukuma mwenzake kule amevaa suruali nyeusi na shati ya rangi ya zambarau.

Hiki ni kituo cha afya cha watoto maarufu kliniki. Kuna wagonjwa ambao ni watoto na daktari. Daktari kavalia mavazi meupe, glavu, na miwani. Mama amemleta mtoto wake kwa ajili ya uangalizi wa daktari kutoka kwenye kliniki hii.

Kuna daktari na mgonjwa, daktari amevalia koti jeupe, mgonjwa amelazwa kwenye machela ya rangi ya hudhurungi huku sehemu yake ya kichwa imeekewa mto. Mikono yake miwili ameielekeza kwenye sehemu inayokaa moyo.

Kuna mkono ulioshika pamba, mkono mwingine umeshika sindano, kusukuma chanjo au dawa kwenye bega la mwanamume aliyenyolewa kipara na kuvaa barakoa. Nyuma ya mwanamume huyo, kuna mwanamke aliyevaa sketi nyeusi.

Kuna mwanamume aliyevalia suruali ndefu, na shati lenye mchanganyiko wa rangi: manjano na samawati. Mkono wake wa kushoto umeshikilia ukuta, juu ya ukuta huo kuna mtungi.

Kuna watu wawili, mwanamume na mwanamke. Mwanamume anaonekana kashikilia kifaa huku kashikilia sikio la mwanamke, huenda anataka kuweka kipuli au anaanglia endapo kuna hitilafu au ugonjwa kwenye sikio.

Kuna mikono miwili iliyowekwa juu ya mapaja vyote vimejaa pele. Kando yake kuna miguu miwili kama ya mtoto mdogo hivi ambaye inaishara kwa mbali kuwa pia nayo huenda ikawa inaanza kuwa na upele.

Kuna umati wa watu wengi wao wakiwawamevalia barakoa. Baadhi yao wamevalia shati nyeupe na suruali za rangi ya samawati huku wakionekana kutoa hotuba kwa wengine.

Kuna mwanaume aliyevaa barakoa, apron nyeupe iliyo na chapa ya umma na shati jeupe. Mikono yake inakaribiana na vitabu na mbele ya vitabu kuna chupa. Mbele ya meza aliyoegemea kuna mwanaume ameketi wakiwa wanaangaliana. Hii huenda ikawa huyu ni daktari na mwanaume anayemwangalia ni mgonjwa.

Hapa ni hosipitali na hiki ni chumba maalum kwa ajili ya watoto wanao hitaji maangalizi bora zaidi. Kuna muuguzi anaye anahusika katika kuweka vizuri watoto wachanga hili waweze kupata huduma bora wanapokuwa katika kipindi hiki cha ukoaji.

Kuna daktari na mgonjwa. Daktari amesonga, amevalia miwani na shati jeupe. Mkononi kavalia glavu. Anampatia maelekezo mgonjwa kuhusu kaungalia. Hii ina maana kwamba, ni daktari wa macho.

Gari zinaonekana zikiendeshwa kwenye maji. Kuna gari ndogo aina ya taxi , nambari ya usajili KBB 77B. Upande wake wa kushoto, kuna tuktuk, nyuma yake kuna tuktuk na kuna matatu.

Hili ni kasha linalotumika kuhifandhia dawa aina ya tembe na dawa zinazohifandiwa kwenye kasha hili zinaitwa Azomax 500. Mbele yake kuna kikasha kidogo cha kubebea tembe.

Kuna makasha matatu ya kuwekea matembe za dawa aina ya zithroni mia mbili hamsini, yamebandikwa kwa wino ya rangi ya machungwa na wino weusi mbele yake, kuna tembe za dawa zikiwa ndani ya mibahasha.

Huyu ni mgonjwa wa meno na daktari wa meno. Daktari wa meno ana vifaa vinavyomsaidia kutatua matatizo yaliyopo kwenye meno. Daktari amemuomba mgonjwa aweze kufungua meno yake ili aweze kuona tatizo lililopo kwenye meno na kumtibu.

Hii ni sehemu ya makaazi ya watu. Kuna mahema na vijumba vidogo vidogo. Hii inaashiria kwamba kuenda ikawa ni kambi ya wakimbizi. Vile vile kuna tangi ndogo linaloonekana kuwahudhumia watu kwa kuwapatia maji.

Hapa ni hospitalini na hiki ni chumba maalum kwa ajili ya kuwekwa watoto wachanga ambao hawajafika miezi tisa kuzaliwa na mama zao. Kuna daktari ambaye anafanya uangalizi wa mtoto huyu mchanga kabla aweze kupewa idhini ya kutoka mahali hapo kwenye chumba.

Wanaume wawili waliovalia masurupwenye ya rangi ya manjano, wakiwa wamevalia glavu za rangi ya machungwa, wameshikilia mtungi ulio na rangi ya machungwa. Katikati kuna chapa ya rangi ya manjano.

Hapa ni hospitalini na hiki ni chumba mahususi cha kufanyiwa upasuaji. Kuna mgonjwa, kuna daktari na kuna muuguzi. Daktari anamfanyia upasuaji mgonjwa, huku muuguzi amesimama akisubiri mwongozo kutoka kwa daktari.

Kuna daktari aliyevalia jezi ya UNICEF. Kavalia pia barakoa na shati ya kahawia. Anamchoma sindano mwanamume wa kimaasai aliyevalia barakoa.

Kuna mwanamke aliyevalia barakoa, miwani na nywele zake kazifunga kwa kitambaa cha rangi ya zambarau. Mkono mmoja wenye pamba unaonekana umebana kwenye bega na mwengine unasukuma chanjo au dawa kupitia sindano.

Kuna chupa ambazo zinakaa zina bidhaa ndani yake. Chupa ya kwanza imebeba vitamin B3proten C+. Chupa ya pili ni nyeupe na imebeba cure. Chupa ya tatu ni nyeupe na imebeba vitamin D+3.

Kuna baadhi ya watu wameabiri madau, wengine wamesimama kando ya maji. Vijumba vidogo vidogo pamoja na migomba vinaonekana . Watu hawa waliovalia mavazi mekundu walioabiri madau huenda wakawa ni watu wa msalaba mwekundu wameleta msaada sehemu hii.

Kuna watu wawili wote wamevalia miwani na barakoa, mwanamke amesukwa nywele na amevalia koti jeupe mwanaume amevalia shati la rangi ya kijani kibichi.

Kuna kasha, inalotumika kuekea dawa aina ya Stamaril. Kuna chupa ya kuekea dawa aina ya Stamaril. Kuna mabomba matatu ya sindano moja likiwa rangi ya samawati la pili rangi ya manjano na la tatu likiwa na rangi nyeusi.

Kuna wanawake wawili, mmoja amevalia barakoa huku ameshika kipaza sauti kana kwambwa anapeana ujumbe uweze kusikika. Mwingine ameweka leso begani mwake. Upande wa kushoto kuna nyumba ya udongo iliyo na paa la mabati.

Kuna mama aliyevalia barakoa. Amempakata mtoto huku kuna mikono miwili, mkono mmoja ukionekana kumzuia mtoto na mkono mwingine ukionekana umeshika gumba la sindano.

Hiki ni kiwanda, kuna mhudumu anayeonekana kufanya kazi katika kiwanda hiki. Kavalia helmeti nyeupe, barakoa, joho na suruali ya samawati. Mitungi iko pembezoni inayoonekana kubeba bidhaa za kiwanda hiki.

Mwanaume aliyevalia barakoa na shati la rangi nyeusi anaonekana amesimama, mbele yake kuna mwanamke aliyeinama, kushikilia mtungi unaojazwa maji kwenye mfereji.

Kuna daktari na mtoto. Daktari amevalia shati la mikono mirefu jeupe. Mtoto kavalia nguo aina ya kitenge. Daktari ameshika sindano, tayari kumchoma mwanafunzi ili kumpa chanjo.

Kuna mwanaume aliyevalia barakoa na koti la rangi nyeupe. Mkono wake wa kuume umeshikilia bomba la sindano, na wa kushoto umezuia bega la mwanamume aliyevaa kofia.

Chupa za dawa nne. Moja ikiwa imefunguliwa na ingine tatu zikiwa na vizibo ya rangi nyeupe. Mbele ya chupa hizo kuna vifuniko ambavyo vimetiwa tembe za dawa.

Mwanaume aliyevalia sare nyeupe. Mwanamke aliyesonga, anaonekana kupokea masharti kutoka kwa mwanaume huyu, anayetumia vifaa vya macho. Hii huenda ikawa mwanaume huyu ni daktari na mwanamke ni mgonjwa wa macho.

Wanaume wawili wamesimama wote wamevalia barakoa, mmoja akiwa na kihara mwingine akiwa amevalia koti jeupe na tai shingo, wanaonekana wakimwongelesha mmoja wao ambaye anaonekana bega pekee.

Hawa ni wahudumu wa afya. Wahudumu hawa wamevaa sare zao rasmi za mashinani. Wahudumu hao wanaonekana kupokea maelekezo au masharti kutoka kwa mhudumu mwenzao, nao wanamsikiliza huku wengine wakicheka.

Kuna mwanaume aliyevaa barakoa, huku mkono wake wa kushoto uliovaa saa ya rangi nyeusi, ukionekana kushika sehemu iliyo na moyo wake. Huku mwanamke aliyevaa barakoa pia na glavu mkononi, anaonekana akiushika kiwiko cha mwanamume huyu aliyevaa saa.

Huyu ni daktari wa meno na mgonjwa wa meno. Daktari wa meno amevaa miwani, amevaa glavu na ana kifaa ambacho humsaidia kutatua matatizo ya meno. Amemuomba mgonjwa aweze kufungua mdomo ili aweze kutatua tatizo la meno lililo la mgonjwa.

Kuna mti, usioonekana kuwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Chini yake, ardhi inaonekana ikiwa na dongo. Mbele yake, nyasi zimekauka, mtu anaweza kuona sehemu ya mbali sana.

Kuna wanawake wawili, mmoja kavaa miwani na glavu na nguo nyeupe, mwengine amenyoa nywele zake na amevalia shati la rangi ya manjano.

Huo ni mkusanyiko wa watu wanaume kwa wanawake wakiwa kwenye foleni hili waweze kupokea msaada wa chakula kutoka kwa shirika.

Kuna daktari aliyevalia miwani, huku kuna kifaa kinachoning'inia shingoni mwake. Mama amevalia nguo ya rangi ya manjano, amemleta mtoto wake na daktari anamwangalia mtoto.

Upande wa kulia kuna kasha la dawa lenye rangi nyeupe na samawati, inatumika kuwekea dawa aina ya B-N-mox. Mbele yake kuna chupa ya dawa inawekwa dawa ya SupraMox. Kuna kasha lingine la dawa ambayo imewekwa sawa ya AlfaMox na kuna tembe za dawa.

Kuna mwanamke aliyevalia koti jeupe na nywele zake zimesukwa. Mbele yake kuna kijana aliyevalia shati jekundu. Pembeni kuna ndoo iliyo na rangi ya manjano.

Kuna mwanamke aliyevalia barakoa, na miwani na mikononi kavalia glovu. Ameshikilia vifaa ambavyo kavielekeza kwenye mdomo wa mtu aliyevalia miwani huku amelala kwenye kitanda.

Kuna kasha za kuwekea tembe za dawa aina ya NMR2 kisha kuna chupa mbili za kuwekea dawa hiyo hiyo chupa hizi Moja wapo inarangi nyeupe na kizibo cha rangi ya samawati, kingine kukiwa na rangi nyeupe ya kizibo nyeusi.

Kuna mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya samawati na suruali ya jeans . Ameinua mkono wake wa kushoto juu, mkono wake wa kulia ameuegemeza kwenye kibaraza. Mbele yake kuna bando, nalo limeandikwa hivi," WaterStep" nyuma yake kuna matangi matatu meusi.

Kuna nyumba yenye mlango wa samawati, chini ya mlango huo kuna mifereji ya maji, chini ya mifereji kuna mitungi. Mbele ya mitungi kuna umati wa watu, ambapo kuna Mzungu na Mwafrika wanaongea huku wakiota mitungi iliyo mbele yao.

Hili ni kasha, la kuwekewa dawa aina ya Risperdal Tablets 4mg. Mbele yake kuna tembe vilivyo kwenye vikasha vidogo.

Kuna mgonjwa aliyevalia kofia, barakoa na shati la viboxi. Kuna mikono miwili ambayo inaonekana kumchoma sindano mgonjwa huyu.

Kuna chupa zinazoonekana kuwa zimewekwa chanjo ya homa ya manjano. Kuna bomba la sindano. Bomba hili huwekwa chanjo hii ya homa ya manjano ili aweze kuchomwa yule anayeonekana kuwa kwenye athari ya kupata homa hii ya manjano.

Hapa ni hospitalini, kuna mgonjwa na madaktari, kuna vifaa maalum vinavyoendesha shughuli hii ya matibabu. Mgonjwa amelala huku daktari mmoja akionekana kumshughulikia katika kutoa tiba huku mwingine akiwa anapapasa papasa kwenye vyombo vya kielektroniki ili kuleta huduma.

Mama amemleta mwanawe mchanga kwenye kliniki, muuguzi kwenye kliniki hiyo anampa mtoto chanjo.

Kuna barabara na kuna mwanume aliyevalia begi mgongoni kofia, koti na suruali nyeusi, anasukuma ruwama mbele yake kuna magari, matatu na semi trela pamoja na bodaboda.